Kifungashio maalumu, kilichobeba dawa kwa ajili ya wafugaji wa kuku na ndege mbalimbali, na maelekezo yameandikwa kwa ajili ya mtumiaji, ikiwa ni pamoja na kuwapatia maji kwa siku saba mfululizo.

Kifungashio aina ya boksi ambacho kimebeba dawa, kwa ajili ya wanyama wanaofugwa kama vile paka na mbwa, na nje ya boksi yapo maelekezo ya namna bora ya matumizi.

Jengo lenye ghorofa moja lenye bango linaloonyesha linahusika na mambo ya kilimo na wakulima, kuweza kupata mbegu, kupata ushauri kwa ajili ya mazao bora na ya kisasa kwa ajili ya biashara.

Chupa ambayo ndani yake ina dawa kwa ajili ya wanyama wanaofugwa majumbani, na imechorwa picha ya paka na mbwa, ambao wanafugwa katika nyumba za watu.

Duka kubwa kwa ajili ya bidhaa za kilimo na ufugaji, zikiwa zimewekwa katika vifungashio tofauti tofauti na maandishi, kwa ajili ya matumizi yaliyo sahihi.

Viloba viwili vyenye ukubwa wa kilo hamsini, vyenye maandishi yanayoashilia ndani yake ipo mbolea kwa ajili ya wakulima kuhakikisha mazao yanastawi vizuri na kuwapatia faida.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali za kilimo na ufugaji. Zingine zipo katika vifungashio tofautitofauti, na maelekezo yameandikwa juu yake. Mifuko miwili, iliyo jaa mbolea, ipo mbele, huku watu wawili wamesimama wakizungumza.

Duka kwa ajili ya kilimo lenye dawa na viwatilivu tofautitofauti katika chupa na vifungashio vyenye ukubwa na ujazo usiolingana, ziko dukani tayari kwa ajili ya wateja kuzinunua na kwenda kuzifanyia matumizi katika mazao yao.

Kifungashio aina ya chupa yenye rangi nyekundu na nyeupe, kwa nje wanaonekana wanyama kama ng'pmbe, mbuzi, mbwa na kondoo.

Moja ya kifungashio aina ya chupa iliyochorwa picha ya ngombe nje, iliyobeba bidhaa kwaajili ya wale wafugaji wote wa ngombe wa nyumbani.

Dawa maalumu kwa ajili ya ufugaji wa kuku, ikiwa katika kifungashio cha plastiki pamoja na maelekezo pembeni ya namna ya kutumia dawa hii na mwisho wa matumizi yake.

Kifungashio aina ya chupa ambacho kimebeba dawa ndani yake, kwa ajili ya mbwa wa kufugwa na nje yameandikwa maandishi yenye kuelekeza matumizi na namna bora ya kutumia ili kupata matokeo ambayo ni sahihi.

Watu watatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja wameshika viloba viwili vikubwa vilivyo na mbolea ndani yake, inayotumika kwa ajili ya kustawisha mazao na kupata faida zaidi.

Duka linalouza bidhaa za kilimo pamoja na ufugaji. Ndani wanaonekana watu wamesimama na wengine wanaume watatu wamekaa, wawili wamevaa vitambulisho wakizungumza na kumwelekeza mteja.

Kifungashio aina ya chupa chenye virutubisho kwa ajili ya kuku ndani yake, na kwa nje yapo maelekezo ya kumsaidia mtumiaji aweze kupata matokeo yaliyo sahihi.

Mfuko wenye kilo hamsini ambao ndani yake una bidhaa ya mbolea inayotumika katika mazao mbalimbali ya kilimo, una maandishi ya kijani na bluu ambayo yameandika jina la kampuni, jina la bidhaa na maandishi ambayo yanamvutia mnunuzi ili aweze kushawishika na kununua.

Wakulima katika shamba la viazi, wanawake watatu wakiwa na ndoo zao, wameinama na kuchimba chini na mikono yao, ili kuweza kuvitoa katika ardhi.

Mkulima akiwa amevalia mavazi yake ya shambani akiwa na furaha tele baada ya kuvuna zao lake aina ya nanasi, tayari amepakia kwenye gari hii ili kupeleka sokoni.

Wakulima wa mazao ya biashara wapo shambani wanavuna zao la viazi, wanachimba ardhi kwa kutumia mikono yao ili kuvitoa tayari kupeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Mkulima akiwa katika shamba lake la mipapai yenye asili ya mbegu fupi akikaguwa matunda ambayo yameshatoka na yanakaribia kuiva kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Viazi vitamu vimevunwa, vimesafishwa na kutandazwa kwenye ardhi. Wakulima wanaendelea na zoezi zima la kusafisha, ili kuweza kuvipakia katika maboksi maalumu na kuviingiza sokoni.

Viazi mviringo vimekusanywa shambani, wakulima watano wenye mifuko aina ya viroba, wanaviingiza ndani yake kuvipakia, tayari kwa kupeleka sokoni.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya vitunguu, wakulima wanalima na kuvikusanya katika kundi moja ili kuweza kupakia katika maboksi maalum tayari kwaajili ya kupeleka sokoni.

Mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya, akiwa katika shamba lake akizinyanyua kutoka chini na kuzifunga katika miti maalumu, ili kuweza kuendelea kuzaa na zisikae katika ardhi, maana zitaharibika.

Ni baada ya mavuno ya zao la biashara aina ya vitunguu vimelundikwa na kukusanywa sehemu moja, wakulima wapo katika mchakato wa kuvichagua na kuvipanga katika maboksi maalumu ili kuvibeba na kupeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya vitunguu ikiwa ni wakati wake wa mavuno, vimesombwa na kukusanywa sehemu moja, tayari kwaajili ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Shamba la mazao aina ya nyanya ambazo nyingine zipo tayari kuchumwa nyingine bado hazijaiva, na mkulima yupo na tenga lake maalumu kwa ajili ya kuzichuma na kuzihifadhi humo ndani yake.

Wakulima wawili wapo katika shamba la kahawa, wameshikilia miti yake huku wakichuma zile ambazo zimeiva ili kuweza kwenda kuzichakata, kuziweka tayari kwa ajili ya matumizi.

Uvunaji wa zao la Mahindi mabichi mkulima yuko na kiroba kichwani amebeba mahindi kuyatoa katikati ya shamba na kuyakusanya katika eneo moja.

Wakulima wawili wako shambani wanavuna zao aina ya mahindi, wakiyamenya na kuyatoa katika maganda yake na kuyakusanya eneo moja.

Mkulima akiwa katika shamba lake, ameuvuta mti wa kahawa na kuushikilia kwa mkono mmoja, huku mwingine ukichuma matunda yake ambayo tayari yamekwisha kukauka.

Zao la mahindi lishe ambayo ni maalumu kwa ajili ya lishe ya watoto na wale wenye mahitaji maalumu, na katikati amesimama mkulima akiwa ameyashikilia matatu kwenye mkono wake.

Soko linalouza zao la kahawa, ambazo ndio kwanza zimetoka shambani, bado ni mbichi, bado zinamuonekano wake uleule wa nyekundu. Wakulima wamezitandaza chini kwa ajili ya wanunuzi kuja kupima na kuweza kununua.

Hiki ni kilimo cha nyanya, zinaonekana na muonekano mzuri ambazo ndio zimetoka kuvunwa, na wakulima wako tayari wanazipakia katika maboksi maalumu ya kuzibeba nyanya hizi na kuzipeleka sokoni, tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa katika shamba lake amesimama akikagua mahindi ambayo yameshamea, yamekua na yamestawi, huku akiwa anasubiria yaweze kukomaa na kuyavuna yakiwa mabichi.

Kilimo cha zao la nyanya, zikiwa katika hatua zake za mwanzoni kabisa, kabla ya kufungwa katika miti yake, chini yamelazwa mabomba maalumu kwa ajili ya umwagiliaji.

Mti wa zao la kahawa ukiwa na matunda makubwa mazuri yenye afya, yaliyonawiri na kustawi; ambayo mengine tayari kwa ajili ya kuvunwa na mengine bado hayajaiva.

Wakati wa mavuno wakulima wameshakata miti ya mahindi, sasa wanamenya, wanayatoa kwenye maganda yake, wanayaweka kwenye vikapu maalumu kwa ajili ya kuyabeba na kwenda kuyaanika yakauke na kuuzwa.

Wakulima wa zao la biashara aina ya karanga wameketi chini na nyungu zao, wakizipepeta na kuzitoa katika maganda, pembeni vipo viroba ambavyo vimeshapikiwa tayari kubebwa na kupelekwa sokoni.

Kilimo cha biashara cha zao la parachichi, za kijani nzuri zinavutia, zimepakiwa tayari katika matenga maalumu, kwa ajili ya kubeba na kupeleka sokoni

Shamba kubwa la matunda aina ya mapapai yamepandwa katika mpangilio wa mistari iliyonyooka, na mawili yamechumwa yamewekwa chini tayari kwa ajili ya mlaji.

Kahawa nzuri ambazo ndio zimetoka kuvunwa, wakulima wanazichambua kuweza kutoa zile ambazo hazifai tayari kwa kuziingiza katika mashine na kuzikoboa.

Zao aina ya nyanya ikiwa imefungwa katika mti mmoja, matunda yake yakiwa yamenawiri na bado katika rangi ya kijani kuashiria bado hayajaiva tayari kwa kuvunwa.

Zao la biashara aina ya viazi vinavyotumika katika matumizi tofautitofauti kama vile chipsi, vimevunwa vimerundikwa seemu moja uku wakulima wakiendelea na mavuno katika shamba hili.

Wakulima wa zao la mahindi baada ya kuyatoa shambani na maganda yake na kuyakusanya mafungu mafungu, sasa na kuyafunga katika chuma ndani ya ghala ili yaendelee kukauka.

Mama mkulima amesimama pembezoni mwa turubai, ambalo amelitumia kuanikia mahindi aliyoyatoa shambani, yakiwa katika nyakati za kupukuchuliwa, kupakiwa kwenye magunia na kwenda sokoni.

Shamba la mipapai iliyopandwa katika udongo wenye rutuba nzuri na kumwagiliwa maji yakutosha, iliyofanya mipapai hii kuweza kutoa matunda mazuri yaliyonawiri, yenye muonekano mzuri na tayari kwa ajili ya kutumika kwa mwanadamu.

Zao la biashara aina ya nyanya zikiwa shambani katika muonekano mzuri, zimestawi na kunawiri, katika hatua zake za mwisho kabla ya kuiva na kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Shamba la migomba; ikiwa mengine mikubwa, mengine midogo, mengine imeshatoa ndizi, mengine bado, na nyingine zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Mkulima wa zao la nyanya bakiwa shambani pamoja na mtaalamu wa kilimo, akimpatia maelekezo pamoja na ushauri pamoja na maelekezo ili kuweza kumshauri kupata mazao Bora ya biashara.

Wakulima wako shambani wakati wa mavuno wameshakata miti ya mahindi, sasa wanayamenya na kuyakusanya sehemu Moja kwaajili ya kwenda kuyaanika na kuyaweka tayari na kupeleka sokoni.

Mkulima amesimama kando ya mti wa kahawa ameshika beseni mkononi mwake, anachuma na kuziweka tayari kwa ajili ya kwenda kuzisafisha kuzianika na kwa matumizi.

Eneo la kuhifadhia mahindi makavu yaliyofungwa katika miti katika njia ya kienyeji ambayo yapo katika maganda yake bado hayajamenywa.

Mkulima akiwa katika shamba kubwa la viazi wakati wa mavuno, ameng'oa viazi na amevishikilia mkononi, kuonyesha ubora na vile ambavyo vimestawi vizuri.

Shamba kubwa la mipapai ikiwa imepandwa katika mstari ulionyooka, huku ikiwa imetoa mazao mengi makubwa na mazuri kuashiria udongo wenye rutuba iliyo bora.

Zao la biashara aina ya karoti, zikiwa ndio kwanza zimevunwa kutoka shambani, zimepakiwa katika maboksi maalumu ya kubebea na wakulima wanabeba kwa ajili ya kupeleka masokoni.

Kilimo cha migomba iliooteshwa na kupangiliwa katika muonekano unaovutia katika ardhi yenye rutuba bora, imemwagiliwa maji ya kutosha na imepelekea kutoa ndizi zenye ukubwa, uzuri na moja iko tayari kwa ajili ya mauzo na mkulima anafurahia kilimo chake cha migomba.

Wakulima wa zao la viazi wapo shambani wakati wa mavuno, tayari wamevichimba, wamevipakia katika maboksi ili kuweza kuvibeba, kupeleka sokoni na kuuza.

Mkulima akiwa mbele ya miti yake ya kahawa baada ya kuchuma na kuweka katika chake na sasa yanaonekana yakiwa mazuri na yenye afya yaliyonawiri yakiwa na rangi ya kijani pamoja na nyekundu .

Kilimo cha pilipili katika udongo wenye rutuba uliozifanya ziwe na kijani kibichi kizuri, na zimepangiliwa na kutenganishwa na mipira iliyoleta mwonekano thabiti na unaovutia.

Vyombo maalumu kwa ajili ya kilimo cha kisasa cha nyumbani, ambavyo tayari mbegu zilishapandwa na zimeanza kuota na ziko katika hatua zake za mwanzoni kabisa.

Eneo la shambani, migomba mitatu ikiwa na majani yaliyonyauka, yakiashiria ukosefu wa maji, pamoja na udongo wenye rutuba ya kutosha.

Eneo lenye mandhari nzuri inayovutia katikati iko miche ya mazao tofautitofauti, imepangiliwa vizuri, imezungukwa na miti yenye kijani kibichi.

Viriba vingi vilivyojaa udongo ambavyo vimetumika kusia mbegu na sasa zimeota katika hatua yake ya mwanzoni kabisa ya kuanza kutoa majani.

Mkulima wa zao aina ya nyanya akiwa amezipanda katika viriba vidogovidogo vyeusi na muonekano wake ni ndogondogo, zikimaanisha hazikupata maji wala rutuba ya kutosha ili ziweze kunawiri na kuvutia walaji.

Kilimo cha mpunga. Shamba kubwa lenye mandhari nzuri limezingirwa na miti yenye kijani kibichi, na zao hili likiwa katika hatua zake za mwanzoni kabisa.

Kilimo cha kisasa cha mbogamboga aina ya spinachi zipo kwenye udongo wenye rutuba nzuri, zinaafya nzuri zinakaribia wakati wake wa mavuno kwa ajili ya chakula.

Shamba la zao la biashara aina ya mipapai; imemea vizuri, imetoa matunda yake yaliyostawi na kunawiri yanayokaribia kuiva na kuchumwa kwa ajili ya matumizi.

Mashine maalumu kwa ajili ya kulimia ikiwa katikati ya shamba kutifua tifua udongo na kuuweka tayari kwaajili ya kusiwa mbegu.

Mboga za majani zimepandwa katika mitindo ya kisasa, matuta yamenyooshwa katika mpangilio mzuri, majani yake yamestawi na kuyapa rangi ya kijani kibichi, tayari kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Mashine aina ya trekta iliyoko katika shamba kubwa inayotifua tifua udongo na kuuweka tayari kuuandaa kwa ajili ya majira na msimu wa kupanda.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya kilimo, juu yake zipo mboga zimepandwa katika mistari mitatu mirefu, zimestawi, zimenawiri vizuri na zipo katika hatua za mwisho kuweza kuvunwa.

Mashine maalumu kwaajili ya kilimo cha umwagiliaji, imesimama katikati ya matuta yaliyopigwa na kupangiliwa vizuri ikiachilia maji yake kuingia katika mashina ya nyanya.

Ardhi nzuri ina mwonekano unaovutia, yenye rutuba ya kutosha na meno ya trekta yapo ndani ya ardhi ya kitifuatifua udongo, na kuandaa ardhi kwa ajili ya matumizi ya kilimo.

Mashine maalumu ya kilimo cha kisasa, ambayo ndani yake ipo miche ambayo imemea, imenawiri, imestawi vizuri.

Shamba kubwa la mbogamboga juu zimefungwa chuma na vifaa maalumu kwaajili ya umwagiiaji, mboga zimenawiri na zipo katika atua zake za mwisho za kuvunwa.

Muonekano wa meno ya mashine ya kulimia aina ya trekta, yakiwa yamezama ndani ya ardhi yakitifuatifua udongo kuweka tayari kwa ajili ya kusia mbegu na kupanda miche yake.

Shamba kubwa la kilimo cha biashara, na trekta likiwa limesimama katikati yake, tayari kwa ajili ya maandilizi ya kulima na kuliweka tayari kwa ajili ya kazi.

Moja ya mashine inayotumika katika kilimo, ikiwa katika ya shamba kubwa. Huku likiendeshwa na mwanaume, wakati anapiga matuta kuandaa, kwa ajili ya upandaji.

Vifaa maalumu kwa ajili ya ukulima wa mboga za kisasa, juu yake zipo mboga aina ya spinachi zimenawiri, zinavutia na zipo katika hatua zake za mwisho kuweza kuvunwa kwa ajili ya matumizi.

Mashine iliyo kuukuu ambayo imechakaa, iliyopo katika shamba lenye mandhari ya kijani na majani yaliyo nawiri, nakustawi vizuri.

Maandalizi ya shamba, yupo dereva na msaidizi wake juu ya trekta, wanalima shamba kulifanyia tayari kwa ajili ya matumizi ya kilimo. Kwa pembeni yapo mahindi ambayo yamechanua vizuri na yanaendelea kukua.

Mashine ya kilimo aina ya trekta, ikiwa katikati ya shamba kubwa, dereva akiwa juu yake akiendelea kutifutifua udongo, kuuweka tayari kwa ajili ya kupanda mbegu.

Chombo maalumu kwa ajili ya ufugaji wa samaki, ndani yake yapo maji masafi wakimemo samaki wa rangi nyeupe, njano pamoja na pinki wakiogelea na kufurahia katika maji haya.

Samaki wa kufugwa nyumbani, wakiwa katika chombo na kifaa maalumu cha kuwafugia, wakiogelea katika maji.

Ufugaji wa samaki kwa jumbani wakiwa katika chombo chao maalum chenye maji kaiogelea, wakiwa na rangi nzuri ya pinki inayovutia

Bwawa dogo la kufugia samaki nyumbani, likiwa limechimbwa na kuwekwa kifaa aina ya turubali, na maji yako juu yake, na kufunikwa na mfuniko uliotengenezwa kwa mbao.

Shamba la mazao ya biashara, yakiwa katika hatua zake za mwisho kabisa karibia na mavuno, na juu yake anga zuri lenye mawingu ya bluu na ya kijani, muonekano wake ni mzuri na unaovutia.

Sehemu ya kuuzia nafaka mbalimbali kama vile maharage, ulezi, mtama na vyote vimewekwa katika viroba, tayari kuwapimia wale wanunuzi na wale wateja wanaokuja kununua.

Mazingira ya msituni, yakiwa yamejaa majani mengi yanayotambaa, pamoja na maua mbalimbali, katikati yake ikiwa imepita njia ya watembea kwa miguu.

Shamba kubwa la mbogamboga, zikiwa zimepandwa juu ya matuta. Wakulima wawili wameshikilia vyombo vyao vya maji, wanamwagilia na wanahakikisha, vinanawiri na kustawi vizuri.

Msitu wenye miti mingi yenye kijani kizuri kinachovutia katikati ipo nyumba na pembeni lipo shamba ambalo mkulima ameshikilia bomba na anamwagilizia.

Msitu wenye mti mkubwa, uliotoa matawi manene, na katika matawi yake majani madogomadogo yanayotambaa yametanda na kuchanua, na katika kijani kibichi.

Kilimo cha kisasa, lenye mandhari nzuri inayovutia, lililozungukwa na miche ya miti tofauti tofauti iliyopandwa katika mifuko, inayoandaliwa kwaajili ya kwenda mashambani.

Eneo la msituni, likiwa limepambwa na miti ya aina tofauti tofauti, katikati yake umepita mto ambao unaonekana na maji machache na yasiyotiririka kwa kasi.

Msitu wenye majani yanayotambaa ardhini pamoja na miti midogomidogo membamba, katikati imepita njia ya watembea kwa miguu.

Kilimo cha mbogamboga, ambapo miche imepandwa ndani ya mabomba na sio katika matuta, kama vile ambavyo tumezoea kuona inapandwa.

Kilimo cha kisasa kabisa cha mbogamboga zimepangiliwa vizuri katika eneo hili, zinanawiri zimechanua na zinavutia kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Mabomba maalumu kwa ajili ya kilimo cha kisasa juu yake yamepandwa mboga aina ya chainizi, zikiwa katika hatua yake ya kati kabla ya kukomaa na kuvunwa.

Mkulima anayefanya kilimo cha kisasa ambaye amesimama mbele ya shamba lake. Huku akisubilia mazao yake yakomae kwa ajiri ya msimu wa mavuno.

Kilimo cha kisasa cha mbogamboga, zikiwa zimepandwa na tayari zimeshamea na ziko katika hatua yake ya kati kabla hazijakomaa kwa ajili ya kuvunwa .

Vyombo vya kisasa kwa ajili ya kupandia mimea mbalimbali majumbanini na maofisini vingine vimepandwa tayari na baadhi bado vipo vitupu.

Vifaa maalumu kwa ajili ya ukulima wa mboga mboga zisizotumia udongo, juu yake iko miche iliyo chanua ikiwa imenawiri ikiwa ina ashiria kwamba zinamwagiliwa maji ya kutosha.

Shamba la zao la nyanya, nyingine zimeiva tayari kwa ajili ya kuvunwa, nyingine zikiwa zinalaribia kuiva na kuwa tayari kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Banda la kuku wa kienyeji wenye afya na walionawiri vizuri, juu yake vimeninginyizwa vyombo kwaajili ya maji ya kunywa vilivyoshuka mpaka karibia na ardhi.

Shamba kubwa la kilimo cha kabichi, zinamuonekano mzuri, zimemea na zina ukubwa wa kutosha, ziko katika hatua zake za mwisho za kuweza kuvunwa na kuingizwa sokoni.

Wakulima katika shamba kubwa la maharage, ambayo yameshakuwa na yamefikia wakati wa palizi, kwahiyo wako wanapalilia na kuhakikisha hakuna majani yanayosongasonga yashindwe kuzaa vizuri.

Vitunguu vilivyo vunwa, tayari mkulima huko katika harakati ya kuchambua vilivyo vizuri na bora zaidi kwa ajili ya kupakia katika maboksi maalumu kupeleka sokoni.

Ufugaji wa kuku, vifaranga vikiwa vimejaa katika holi hili juu zimening'inia taa katika ukubwa tofautitofauti, kuhakikisha vinapata mwanga na joto la kutosha ili kuweza kukua katika afya nzuri.

Shamba kubwa la kilimo aina ya kabichi, zikiwa na muonekano mzuri, zimestawi na kunawiri na zipo katika hatua zake za mwisho za kuweza kuvunwa kwa ajili ya walaji.

Mashine maalumu ya kufanya maandalizi ya ardhi, kama vile kukata nyasi kabla ya kulima, ikiwa katikati ya shamba ili kufanya maandalizi yao kwaajili ya kilimo .

Zao la biashara aina ya kitunguu likiwa limeshavunwa limerundikwa sehemu mmoja. Na sasa mkulima anachambua vile vilivyobora zaidi na kuviweka katika vikapu maalumu kwaajili ya kuvisafirisha kwenda sokoni.

Shamba kubwa la mboga aina ya kabichi zikiwa zimestawi na kunawiri vizuri, na katika hatua zake za mwisho kabisa kuweza kuvunwa na kuingizwa sokoni.

Shamba la nyanya, zinaonekana na majani ya kijani yanayovutia, zimefungwa tayari katika staili ya kilimo cha kisasa, zipo katika wakati wake wa kuanza kutoa maua, na hatimaye kutoa matunda ya nyanya, na wakulima wawili wapo katika kuzikagua.

Zizi kubwa zuri linamuonekano wa kisasa lenye ng'ombe wenye afya bora, walionawiri wale wa nyama pamoja na maziwa, wanaofugwa nyumbani.

Nyanya zikiwa katika muonekano mzuri na rangi yake nyekundu inayovutia, zikiwa tayari ndani ya kiwanda ili kuweza kuchakatwa na kuwekwa katika vifungashio kwa ajili ya kuingizwa sokoni.

Kilimo cha umwagiliaji kwenye shamba hili kubwa, vipo vifaa maalumu vinavyolimwagilia maji ili kuhakikisha mazao haya yanakua na kustawi katika ubora unaotakiwa.

Mboga aina ya majani ya maboga, yamenawiri na kustawi vizuri. kuashiria udongo wenye rutuba na umwagiliaji ulio sahihi.

Vifaa maalumu kwa ajili ya umwagiliaji wa kisasa, vikiwa vimewekwa katika ardhi huku vikimwaga maji yake katika matuta tayari kwa kupanda.

Bomba maalumu kwa ajili ya maji, likiwa limeingizwa ndani ya mtaro uliochimbwa, kando yake ipo mimea tofautitofauti , inayotegemea maji toka ndani yake ili kuweza kustawi zaidi.

Kilimo cha umwagiliaji katika eneo tambarare, na mkulima ameshika bomba lake, anamwagilia mazao haya ili yaweze kunawiri na kustawi vizuri.

Shamba kubwa lenye zao la biashara likiwa na matuta yaliyopigwa na kuchongwa katika ustadi wa hali ya juu, yanayoruhusu maji kutiririka na kumwagilia mazao.

Eneo ya vilimavilima vidogo, ambayo sio mirefu juu, yake ikiwa imepambwa na miti mingi tofautitofauti yenye kijani kibichi, na kufanya eneo hili kuwa na madhari ya inayovutia na kupendeza zaidi.

Bonde lililopo katika ardhi tambarare likiwa limezingirwa na vilima vidogovidogo, huku kando ikiwa imesimama milima mirefu.

Barabara ya lami iliyochakaa, pembezoni ni majani yanayotambaa, ikizungukwa na milima yenye majani na miti yenye kijani kibichi.

Eneo la ardhi tambarare lisilokuwa na mwinuko wowote lenye majani na miti baadhi, na pembeni yake kukiwa na kitu kinachoonekana kama bahari.

Ardhi tambarare ikiwa imepambwa na nyasi zenye kijani kibichi pamoja na miti michache huku kukiwa na wanyama kama vile pundamilia wakiwa wamependeza katika mistari yao ya nyeusi na nyeupe.

Ardhi tambarare, yenye miti yenye ukubwa tofautitofauti, majani yaliyonawiri na kijani kibichi, katikati umepita mto wenye maji yanayotiririka.

Eneo zuri, mazingira yanavutia, mandhari imepangilika vizuri, miti ya kijani na katikati kuna barabara ya watembea kwa miguu pamoja na magari.

Muonekano wa kilele cha mlima Kilimanjaro, ukionekana katika mandhari yake nzuri na rangi ya bluu pamoja na nyeupe pale kileleni. Chini upo msitu wenye miti iliyonawiri na kijani kinachopendeza.

Eneo zuri lenye mazingira mazuri ya milima tofautitofauti, mirefu na mifupi na juu yake kuna anga zuri, lenye mawingu ya bluu pamoja na meupe.

Eneo la ardhi iliyotambarare katikati uumepita mto mdogo wenye maji masafi yanayotiririka, kandokando yapo majani yenye kijani kibichi .

Ardhi tambarare ikiwa imepambwa na Twiga watano, wamesimama na shingo zao wamezinyoosha, zikiwa zimeelekea pande kuu nne za dunia, zikipendeza na kuvutia.

Eneo la ardhi tambarare likiwa na miti mingi ilio katika mpangilio, iliostawi na kijani kibichi na kwa mbele upo mwanga hafifu mzuri na wakupendeza unaoashiria jua kuzama.

Ardhi tambarare, ikiwa imepambwa na miti tofautitofauti, mirefu na mifupi yenye kijani kibichi, na kwa mbele upo mlima mrefu.

Eneo la nyikani, majani kwenye ardhi yamekauka, miti ni michache mmoja ni mrefu majani yake hayana kijani kibichi kuashiria ukosefu wa maji.

Ufugaji wa kuku, ambao wapo katika banda lao maalumu katika hatua zao za mwanzo baada ya kutotolewa, wakipata chakula katika vyombo walivyowekewa, kukiwa na mwanga hafifu unaowasaidia ili waweze kupata joto.

Ufugaji wa kuku na bata eneo la kijijini, wakiwa wamefunguliwa nje; na wana rangi nyeupe na nyeusi, na wamekaa katika utulivu kabisa.

Muonekano wa ndani wa banda la kufugia kuku, wakiwa wengi, na katikati yao amesimama mhudumu, akiwa ameshikilia vifaa maalumu, kuashiria kuwapatia chanjo.

Ufugaji wa kuku wakiwa katika banda kubwa wanatembeatembea huku kukiwa na vyombo vya chakula chao, wamesimama wanaume wawili wamevalia mavazi ya ovaroli pamoja na mabuti.

Miche iliyopandwa tayari kwenye ardhi, imepangiliwa vizuri na mwonekano huu ukichangiwa na mabomba yaliyotandikwa chini ikifanya mwonekano wa shamba hili kuwa mzuri na wa kuvutia.

Kilimo cha mbogamboga zimepandwa katika mpangilio na muonekano mzuri unaovutia katika udongo wenye rutuba ya kutosha, na ziko katika hatua zake za mwisho kuweza kuvunwa kwa ajili ya matumizi ya chakula cha mwanadamu.

Mbegu za zao la mbogamboga aina ya chainizi zikiwa katika kifungashio maaalumu cha plastiki, tayari kwa ajili ya kuwauzia wakulima na kwenda kuzisia na kupanda.

Vyombo maalumu kwa ajili ya kilimo cha majumbani, vikiwa na udongo wenye maji pamoja na miche ambayo ndio kwanza imechomoza katika hatua zake za mwanzo za ukuaji.

Duka linalouza viuatilifu pamoja na mbegu kwa ajili ya wakulima, katika vifungashio vyenye ukubwa tofautitofauti, na vyenye maelekezo ya kina na ya kueleweka kwa ajili ya wateja.

Mpangilio wa nafaka tofautitofauti, zenye rangi, ukubwa usiofanana, zikiwa katika sahani nzuri zinazovutia.

Shamba kubwa la kilimo cha mahindi, lililopandwa katika muonekano mzuri na mpangilio unaovutia, na miche hii ipo katika hatua zake za mwanzoni kabisa kabla ya kuanza kuchanua na kutoa mahindi.

Shamba kubwwa la mbogamboga lenye udongo mweusi ukiashiria wenye rutuba ya kutosha, miche imepandwa juu ya matuta huku mipira ya maji ikiwa imepitishwa juu yake.

Ardhi nzuri yenye rutuba ya kutosha, ambayo imepandwa mbegu za mbogamboga, na miche yake imemea tayari ipo katika hatua zake zile za mwanzoni kabisa.

Mimea aina ya maua, yakiwa yamepandwa sehemu maalamu na katika uangalizi wa kisasa, yenye rangi na muonekano tofautitofauti unaovutia.

Mbegu za kilimo cha nyanya zilizo katika vifungashio tofauti tofauti, zimepakiwa katika maboxi maalum, na zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima.

Kifungashio maalum kwaajili ya mbegu za mbogamboga kwenye picha ni aina ya mchicha unaoonekana mzuri, umenawiri tayari kwaajili ya mkulima kununua na kwenda kusia.

Vifungashio vilivyo katika ukubwa unaoendena, kimoja kina maandishi ya kuelezea zimo mbegu za maharage ndani yake na zingine ni za mahindi.

Nafaka tofautitofauti zinazolimwa hapa Tanzania, zikiwa zimepakiliwa katika viroba vyeupe tayari kwa ajili ya kupimwa na kuweza kuuziwa wahitaji.

Kilimo cha kisasa kilichotengenezwa katika mpangilio wa viboksi boksi vinavyovutia na katikati yake iko miche ambayo ipo katika hatua zake za mwanzoni kabisa.

Shamba kubwa la mbogamboga zimepandwa katika matuta, yakitenganishwa na mabomba ya maji yaliyotandikwa kwenye ardhi, ili kuzimwagilia kuweza kupata muonekano mzuri, kunawiri, na kuleta mavuno ya kutosha.

Kilimo cha maharage, yamepandwa katika muonekano unaovutia uliotenganishwa na mabomba, yapo katika hatua zake za mwanzoni kabisa ndiyo yamechipua yenye miche yenye majani mawili.

Kibanda cha plastiki kwa ajili ya kufugia mbwa wa nyumbani ambapo anapata mahali pakupumzika mchana kabla ya kufunguliwa usiku kwa ajili ya kulinda.

Nyumba maalumu kwaajili ya mbwa anaefugwa ikiwa mlango wake umefunguliwa na mbwa amesimama mlangoni, akiwa shingoni mwake ana mkanda wa rangi nyekundu.

Kibanda kilichotengenezwa kwa mbao maalumu kwa ajili ya kufugia mbwa, kimesimamishwa, kimefungwa kwa kufuli yenye rangi ya goldi, tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Mbwa wa kufugwa nyumbani, wapo watano na wote wameachama midomo yao watatu wakiwa na rangi ya udongo na wawili wana rangi nyeusi.

Banda lililojengwa kwa mbao na vyuma maalumu, kwa ajili ya ufugaji wa mbwa, na ndani wamelala mbwa wawili, wenye rangi nyeusi na madoadoa meupe.

Wanyama wawili aina ya mamba, wamelala katika ardhi, huku mmoja ameachama kinywa chake.